Mnyama huyu anaugua. Mnyama huyu ni mweusi , lakini ngozi yake imebadilika na kuwa nyekundu na pale chini kutokana na ugonjwa ambao umemuathiri mnyama huyu kiafya.

Mkulima yu shambani, shambani pake pana migomba. Mgomba ni mmea unaozaa ndizi na ndizi ile bila shaka imeiva, tabasamu iliyo je? mkulima huyu ako tayari kwenda mezani na kitoweo chake ambacho ki tiyari, ndizi, ndizi zilizoiva.

Wananchi wanapanda migomba barabarani, barabara zimekuwa mbovu, hii ni pingamizi kuu kwa idara ya barabara, kwa hivyo wanastahili kutengeneza barabara, barabara zenyewe zimegeuka kuwa shamba ambazo zinastahili kupandwa mimea, na ndio maana wanapanda hizo migomba pale barabarani.